Kuna watu wengi katika sehemu hii hema ambayo imetengenezwa nje ya nyumba fulani, watu wamekuja kwenye sehemu hii ili kupata huduma, waweze kupata maadili mema ama cheti cha maadili mema, kuna watu ambao wameketi ili kusaidia.

Hapa ni uwanjani, kuna mashabiki ambao wamekuja kujitazamia mchezo ambao unachezwa katika uwanja huu kubwa, kuna mashabiki walio valia jezi la nyekundu , mwanadada mmoja akinyanyua bendera, kuna watu wengi ambao wameketi chini.

Hapa ni uwanjani. Kuna wachezaji wawili; mmoja akiwa ameshikilia mpira na mkono moja, amevalia jezi la nyeusi na mwingine kijani kibichi. Wachezaji hawa ni wa mpira za vikapu. Kuna viti kando ya uwanja.

Hapa ni office la huduma wakiwa wanakagua vitambulisho ambazo wamezichapisha ambazo ziko kwenye vijisanduku vidogo vidogo juu ya meza, wakiwa wamesimama wengine wakiwa wameketi chini wakitumia tarakilishi zao.

Hawa ni wanasiasa ambao wamevalia kofia na jesi ya zamawadi wakiwa katika kikundi lao la chama moja.

Hawa ni mashabiki ambao wako uwanjani wakijionea mchezo, mashabiki hawa wamevalia mavazi ambayo imechorwa bendera ya kenya wengine wakiwa wamenyanyua mikono juu.

Hii ni cheti maalum la mtu ambaye amezaliwa, cheti hii inapeanwa kwa watu ambao wamezaliwa katika huduma ama ofisi ya huduma.

Hapa ni uwanja mkuu ambapo kuna watu ambao wamenyanyua bendera za timu zao wakiwa watu hawa ni mashabiki wa timu ambayo inacheza katika uwanja huu. Washabiki wengine wameketi chini kwenye viti wengine wakiwa wamesimama wakishikilia bendera hizo mkononi.

Mashabiki ambao wako katika uwanja. Kuna shabiki ambaye ameshika kijikaratasi ambayo ameandika jina cocacola na kuna mashabiki wengine ambao wapo nyuma yake.

Kuna watu wengi ambao wameshikilia fomu mkononi. Kuna mwanamke mmoja ambaye anawaelezea jinsi fomu hizo zinajazwa akiwa ni mfanyakazi katika ofisi ya huduma. Watu hao wanashikilia fomu wakitazama.

Hapa ni ofisi maalum ya huduma, ambapo kuna watu ama wafanyikazi katika ofisi hili kuna matarakilishi. Kuna mzee mmoja ambaye anashughulikiwa katika ofisi hili wafanyikazi ambao wamevalia sare rasmi za kazi wakiwasaidia watu wao.

Hapa ni ofisi maalum ya huduma, kuna watu wanne ambao wamekuja kutafuta huduma katika ofisi hili, kuna mfanyakazi ambaye anawaongelesha akiwa ameketi chini, akiwa kando yake kuna tarakilishi na nyuma yake kuna kifaa cha kuweka fomu.

Hawa ni wanasheria wa koti wakiapishwa baada ya masomo yao. Wawili wakiwa wamenyanyua vitabu maalum ili waweze kuaapa katika kazi hili.

Hapa ni uwanjani ambapo kuna mashabiki wengi ambao wamefurika katika eneo hili kujitazamia mchezo ambao unaendelea. Watu hawa wamevalia jezi la nyekundu na nyeusi wakiwa wanapuliza vifaa vya kushangilia mdomoni.

Kuna watu wengi ambao wako katika uwanja. Kuna watu ambao wameshika fomu mkononi, mama huu akiwa na mtoto mgongoni. Watu wengine wawili wakiwa wameketi chini wakijaza fomu hizo.

Hapa ni ofisi maalum la huduma ambapo kuna watu ambao wamefurika katika ofisi hili wakingoja kupewa huduma. Wafanyikazi wanawasaidia watu hawa ili waweze kupata huduma. Kuna makompyuta ama tarakilishi katika ofisi hii.

Huyu ni rais wa Jamhuri ya Kenya akiwa na jaji mkuu wa mahakama, Martha Koome wakizungumza katika ofisi maalum. Akiwa hapa ni korti kuu ya mahakama mlimani.

Kuna watu ambao wameketi chini watu hawa wakiwa wako kwenye ofisi ya kuchukua pasipoti. Mtu ambaye amevalia suti ya samawati ameshikilia fomu zake mkononi wakingoja kuitwa waingie ofisini.

Hapa ni ofisi maalum pa kuchukua vitambulisho. Kuna vitambulisho mingi sana juu ya meza hii. Watu wanakuja kuzichukua hapa vitambulisho vyao.

Hapa kuna maji katika sehemu hii kuna paipu miwili makubwa ambayo yanabeba maji . Sehemu hii ni ya kusafisha maji hawa ama paipu hizi ambazo zinabeba maji.

Kuna watu ambao wameketi chini katika ofisi ya huduma wakingoja kushughulikiwa. Katika ofisi hii kuna watu ambao wafanyikazi ambao wameketi wakiwa na tarakilishi ili inazotumika kuwasaidia watu hao.

Hapa ni ofisi maalum ya huduma ambapo kuna wafanyikazi ambao wameketi chini. Katika ofisi hili kila mtu akiwa ameketi, akiawa akitumia kitarakilishi. Kuna watu ambao wanahudumiwa kupata huduma hizi.

Hapa kuna watu wengi. Ofisi hii ikiwa ni ya huduma. Kuna mtu aliyevalia suti akiangalia tarakilishi hili. Kuna watu wakisimama ambao wameskiza mambo haya yakisemwa na mwenyekiti.

Kuna watu ambao wamepanga foleni, watu hawa wanazijaza fomu fulani, wakiwa wameketi kwenye kiti ya plastiki, kuna simu, kuna mtu ambaye amesimama ili kujaziwa fomu hio.

Jaji mkuu wa nchi ya Kenya Martha Koome ameshikilia bibilia kwenye mkono wake wa kulia uku akiongea na kipaza sauti. Nyuma yake kuna bendera ya nchi ya Kenya.

Wachezaji wa mpira ya kandanda ambao wanacheza kwenye uwanja kando yao kuna mashabiki ambao wanawashabikia wachezaji hawa.

Hapa ni ofisi maalum ya huduma kwa wananchi. Kuna wafanyikazi wakijadiliana, wengine wakiwa wameketi chini. Kila mtu na tarakilishi lake amevalia nguo za nyeupe, sare za..

Kuna watu wengi. Mmoja wao akiwa mstaafu rais wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta akizungumza na wanasheria watatu ambao wamevalia nguo nyekundu katika jumba hili.

Jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome ameshikilia Bibilia kwenye mkono wake wa kulia, ana ongea na kipaza sauti. Kando yake kuna watu ambao wamesimama.

Hawa ni wachezaji ambao ni wanadada, kuna wachezaji wanne wa mpira za vikapu za timu ya Kenya, mwanadada mmoja ambaye ako nyuma ameshikilia mipira miwili mabegani, amevalia jezi ambayo imeandikwa Kenya, jezi ambayo ni rangi ya nyeusi.

Kituo cha huduma ya afya, kuna watu wawili ambao wako katika mbele ya wahudumu. Wahudumu wana tarakilishi kwenye meza ambao huwasaidia kutoa huduma.

Hawa ni wachezaji wa timu ya Kenya Defence Force. Wachezaji hawa wamevaa jezi nyeupe, nyuma yao kuna gari, mabasi.

Hawa ni mashabiki wa timu ya raga wako uwanjani, mashabiki hawa wanafurahia kujionea mchezo huu wa raga, kuna mtu ambaye ako katika uwanjani.

Hawa ni wachezaji wa Kenya wa rugby, wachezaji hawa wameshikilia kombe ambalo wametunzwa baada wa mchezo wa raga, wako na furaha sana baada ya kushinda mchezo huu, wawili wao wamenyanyua kombe hilo.

Hapa ni nje ama chini ya hema kuna wafanyakazi watatu ambao wameketi chini katika viti vya plastiki . Wahudumu hawa ni kutoka sekta ya huduma maofisi ya hudumu wameamua kuletea watu wao mtaani huduma hiyo.

Wachezaji ambao wamevalia nguo za rangi ya samawati wanafuraha sana. Wamefunga bao, wachezaji hao ni wa timu ya Bandari FC.

Watu ambao wako katika barabara wanaonekana wakiwa wanakimbia wakiwa wameinua mikono mmoja wao ameshika picha ya raila.

Hii ni ofisi maalum ya kuchukua paspoti . Kuna watu watatu ambao wameketi katika ofisi hili, mmoja wao akiwa akitumia tarakilishi. Kuna kamera ambayo inatumika kupiga mtoto huyu picha akiwa ameketi katika sehemu hiyo.

Hapa ni ofisi maalum ya huduma ambapo katika eneo hili ni mahali mtu anapokuja kuulizia ni mahali ambapo atapata huduma alafu anaweza kuelekezwa. Kuna watu ambao wameketi katika eneo hili wakiwa na tarakilishi wakiwa wamevalia sare za kazi.

Hapa ni uwanjani ,ambapo kuna wachezaji ambao ni akina dada ,wakicheza mchezo wa mpira wa vikapu. Kuna timu mbili ambazo wamevalia (jersey)nyeusi na (jersey)na nyekundu ,nje ya uwanja kuna mashabiki na watu ambao wanajionea mchezo huu.

Kuna wachezaji ambao wamevalia jezi ya nyekundu. Wachezaji hawa wako uwanjani wakitayarisha kwa mchezo ambao utakaoanza ambao ni wa soka. Nyuma yao kuna goli la chuma ikiwa na neti. Wachezaji hawa wanapiga zoezi.

Hapa ni ofisi maalum ya huduma ambapo aliyekuwa naibu wa rais mzee bwana Gachagua akichukua vitambulisho vya vidole katika ofisi hili la huduma.

Kuna watu watatu, nyuma yao kuna bendera ya kenya kuna mzee mmoja ambaye amevalia suti ya nyeusi kuna mwanamke mmoja ambaye amenyenyua bibilia mkononi akiapa kando yake kuna mwanake mmoja pia akiwa hawa ni majaji wakiapishwa.

Kuna rais wa jamhuri ya Kenya, kando yake ni jaji mkuu wa Kenya ambaye anaitwa Martha Koome, wamesimama wakiwa wanatabasamu nyuma yao kuna watu ambao wameketi wakiwatazama.